Mama mmoja ambaye amesimama anaongea na wengine ambao wameketi chini na kwenye viti, wengine wamejifunga leso. Mama huyo amevaa shati nyeupe.

Mama ambaye amevaa miwani na kusonga nywele anamhudumia mtoto ambaye yuko ndani ya incubator . Nyuma yake kuna vitu vya hospitali za kusaidia kuhudumia mtoto. Pia kuna beseni nyekundu.

Kuna vitanda vingi ambavyo vimo ndani ya nyumba. Mtu mmoja ambaye amevaa barakoa na kofia amesimama katikati ya vitanda hivyo. Juu kwenye ukuta kuna televisheni.

Wahudumu wawili ambao wamevaa barakoa na miwani. Wanamhudumia mama mmoja ambaye amefungua mdomo. Mmoja wa wahudumu amevaa shati nyeupe. Mama huyo amelala kichalichali.

Chupa ziko juu ya meza. Chupa zingine zina maji ndani, zingine hazina maji. Kando kuna baiskeli. Mbele kuna boti ambayo imeandikwa Dr mbunda, tiba ya magonjwa kama nguvu za kiume na mengineo.

Kuna hospitali ya Ahero County Hospital. Inaonekana kuwa imefurikwa na maji. Mbele yake kuna huku kwingine pia kuna hema moja.

Ngamia limelala chini kwa vumbi. Ngamia hiyo inaonekana kuwa na mizigo. Imekunja miguu zake za mbele na kuweka miguu yake ya nyuma kuwa refu.

Mama mmoja aliyevaa manguo za serikali ya Kenya anaandika kitabu, huku ameweka simu kwa mapaja. Kuna mtoto ambaye amekaa kando ya huyo mama. Nyuma yao kuna dirisha, kitambaa ya samawati imetandikwa kwa kiti.

Mama mmoja ameinama chini akitabasamu. Amevaa shati ya rangi ya pink na sketi nyeusi. Maji inatoka kwa mfereji hadi kwa kibuyu ya rangi yamanjano. Kando yake kuna mn=anyumba za mabati na manguo pia ziko kwa kamba.

Kuna mtu mmoja aliyevaa koti la maabara, pamoja na barakoa na miwani. Ameshika kitu kwa mkono, huku akishika kasha. Nyuma yake kuna kasha nyeupe. Daktari huyu ameweka label ya jina kwa shingo yake.

Kuna mama mmoja ambaye huwa ameketi na kubeba mtoto anayeonekana kulia, ameweka kitu kwenye sikio. Mwingine ameinama amevaa shati nyeupe na kufunga kichwa anaonekana kushika huyo mtoto.

Mama mmoja ameketi na kubeba mtoto, amejifunika na buibui. Mwingine pia ameketi anaonekana kuwa anadunga mtoto huyo sindano. Kando yao kuna meza.

Kuna ajali ambayo imefanyika. Watu wengi wamesimama kuitazama. Kuna basi na lori la petroli. Watu wengine wanaonekana kuwa wameinama.

Mama wawili wameketi kwenye kitanda. Mmoja aliyevaa nguo ya samawati amebeba kitabu na kumwonyesha mwengine. Kuna runinga mbele yao. Nguo zingine zimeanikwa juu nyuma yao.

Wanafunzi hawa wamo darasani. Kuna mwanafunzi mmoja anayefanya maelezo akiwa amesimama. Mwanafunzi huyu amevaa barakoa. Mwalimu ako kando yake na yeye pia amevaa barakoa.

Mama mmoja aliyeketi chini na kuvaa barakoa na miwani, ambaye pia amebeba makaratasi anadungwa sindano. Anayemdunga sindano pia ni mama mmoja aliyevaa barakoa na kufunga kichwa. Nyuma yao kuna mtu ambaye anaonekana akitembea na pia amevaa barakoa.